Mwalimu anafundisha, huku wanafunzi wakionekana kumsikiliza kwa makini maelekezo anayotoa mwalimu wao. Wanafunzi hawa wanaweza wakawa ni wanafunzi wa chuo.

Kundi dogo la watu linaloonekana kusikiliza au kuzungumza pia mambo ambayo pengine yangekuwa yanatatiza au wangetaka kujifunza kwenye jamii yao. Wazee kwa wadogo wote wamekusanyika.

Sehemu ndogo ya shule ambayo ni shule ya awali inayoonyesha michezo mbalimbali kwa ajili ya watoto, na ikiwa ni sehemu pia ya kujifunzia watoto kupitia michezo.

Wanafunzi wa shule ya awali. Wakimskiliza mwalimu aliyesimama mbele huku akiashiria ni mwalimu wa hesabu.

Jengo lililofanania na jengo la shule lina rangi nyeupe pamoja na kijamii, imezunguka na maua yenye rangi ya njano miti mirefu na membamba

Sehemu ya nje ya korido ya ofisi inayoonekana ni ofisi ya maeneo ya shule, eneo hili ni safi na lenye rangi ya kupendeza.

Faili ya kawaida ya shule ambayo inaweza kuwa na karatasi za wanafunzi, rekodi za masomo au nyaraka muhimu za shule. Faili hii imewekwa kwenye kabati au dawati ikionyesha utaratibu wa usimamizi wa kumbukumbu.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume wakiwepo katika sehemu ya darasani huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika viti wakisikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao akiashiria kuwa ni mwalimu wa chuo.

Darasa la chuo kikuu au collage, ambaye mwalimu anatoa maelekezo kwa wanafunzi walioketi kwa umakini, wanafunzi wanaonekana wakifatilia kwa umakini wakichangia mjadala au kuuliza swali.

Wanafunzi wa darasa la awali wamevalia nguo za shule wasichana kwa wanaume wakimsikiza mwalimu aliyesimama mbele.

Wanafunzi wa chuo wajasiriamali wakionyesha kujifunza biashara ya kinyozi, huku wakionekana wakitumia vifaa viivyo na ustadi mzuri na maeneo yaliyo ya kisasa zaidi.

Darasa hili la chuo kikuu, linaonyesha wanafunzi wakiwa makini wakimsikiliza mwalimu anayetoa maelezo ubaoni. Huku kila mwanafunzi akiwa na daftari na kalamu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu, aliyesimama mbele yao huku wakiwa wameshikilia kalamu na karatasi, wakionekana kuchukuwa taarifa kutoka kwa mwalimu.

Wanafunzi wamejikusanyana darasani, wanasikiliza kwa makini, mwalimu aliyesimama mbele yao, anaeonekana kufundisha somo kwa kupitia kompyuta .

Wanafunzi wa chuo wako katika darasa la kujifunzia kwa vitendo, wakionekana kumsikiliza mwalimu anaeonekana kuwauliza maswali.

Taasisi ya elimu ya ufundi wa teknolojia, ambapo wanafunzi wanajifunza stadi mbalimbali za kitaaluma, kuna vifaa vya kisasa vya ufundi kama vile mashine ya ujenzi, vifaa vya eletroniki na vyombo vya kilimo.